Wanawake wawili waliovalia nyeupe waonekana wakipima maziwa iliyojaa kwenye ndoo, mmoja wa watu nyuma yao achukua picha na wengine watatu wakiwa wanazungumziana.

Ng'ombe imefungwa na inakamuliwa kwa kutumia mashini ya kukamua ng'ombe, imewekwa pahali pasafi yaonekana imetulia inangoja kumaliziwa, ina kamba usoni.